Nguzo ya umeme iliyopo katikati ya makazi ya watu, ikiwa na nyaya nyingi nene zinazofanya kazi ya kusafirisha nishati hiyo kutoka vyanzo vikuu kuelekea sehemu mbalimbali za makazi, kwa ajili ya kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii.

Watu waliovaa mavazi maalumu wanaotembea pamoja na gari la kubeba takataka, wakiwa wanasafisha maeneo ya mtaani kwa kuchukua mapipa yenye takataka na kuyaweka kwenye gari hilo tayari kwa kwenda kutupa sehemu iliyo maalumu, ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa taka katika maeneo ya mji na vijijini.

Mtambo mkubwa unaochimba shimo katika ardhi ikiwa ni kwa ajili ya kupitishia mabomba yanayosafirisha maji taka na hivyo kusaidia katika udhibiti wa takataka za maji zinazotokana na mambo mbalimbali.

Pipa la plastiki lililotumika kuhifadhia taka za nyumbani ikiwemo mabaki ya vyakula, mifuko pamoja na makopo ikiwa ni njia nzuri ya udhibiti wa taka katika maeneo ya makazi kabla ya kwenda kutupwa sehemu maalumu.

Pipa la plastiki, maalumu kwa ajili ya kuhifadhia takataka katika sehemu ya makazi, umma na hata maofisini. Ikiwa ni sehemu ya udhibiti mzuri wa takataka, kwani takataka hizo huhifadhiwa kabla ya kuchukuliwa na kwenda kutupwa sehemu maalumu.